Naona wanawake watatu. Wawili wanaonekana kuwa madakitari. Mmoja anatibu mtoto na mwingine anaongea na mama mwingine.

Inaonekana hapa ni hospitali. Kuna dawa, dawa hii inatumika kutibu wagonjwa aina tofauti katika hospitalini. Kuna kitabu hapo imewekwa, ambayo inaonyesha kuwa shindano hii inadungwa kwa mgonjwa.

Mama huo amefunika pua anaosha mikono. Kuna mtoto mdogo amesimama kando yake akiangalia mama huyu akiosha mikono zake.

Huyo ni daktari na mgonjwa. Mgonjwa huyu anaumwa na meno anasafishiwa meno na daktari kutumia vitu tofauti tofauti.

Kuna mama na msichana wako, ambaye mama anamsomesha mschana kitabu kieupe ambayo amepanua na mschana wake amansikiliza. Hapo kando kuna televisheni.

Huu ni daktari wa macho. Huyu daktari amefunika kichwa na pia amefunika pua akitazama macho ya mgonjwa. Huyu mgonjwa ni mgonjwa wa kiume.

Kuna daktari watatu na mgonjwa mmoja. Daktari humtibu mgonjwa sikioni. Anaosha sikio lake moja akisafisha kutumia paipu.

Kuna mama na mtoto wake mdogo ambaye aliyebeba kuni kwa mgongo. Pia kuna na maji ambayo ni maji ya mvua ambayo imetapakaa kila mahali.

Hawa watu wanasafisha nyumba ambayo imebomoka .Hawa watu ni watu wa picha ,watu watatu amevaa sare za colour blue .

Hawa ni washamba wanasafisha shamba na kuwapa matibabu na kuwa nyunyiza madawa ili shamba hili litoe mazao kadhaa nzuri nzuri.

Kuna daktari mmoja, na wagonjwa watatu. Daktari amefunika mdomo, pua, pia amefunika mikono, huwa anamtibu, anapeana matibabu kwa wagonjwa.